Duka la mavazi ambapo kuna nguo nyingi zimepangwa kwenye bao za kuning'inia na pia kuna mifuko au begi za kila aina juu yake. Nguo hizo zina rangi mbalimbali na zinaonekana zimepangwa vizuri na kuna tag ya bei imeandikwa Mia moja hamsini kwenye baadhi ya bidhaa.

Duka la nguo ambapo nguo mbalimbali zimetundikwa na kuonyeshwa. Kuna pia rafu za viatu zilizopangwa katikati ya duka. Linaonekana kuwa na aina nyingi za mavazi na viatu.

Duka la nguo ambapo kuna watu kadhaa wakinunua au wakitazama nguo. Kuna sehemu iliyotengewa kwa ajili ya nguo za wanaume kama inavyoonyeshwa na ishara inayosema men's section. Watu wamevaa nguo mbalimbali na wanashughulika na bidhaa zilizopo dukani.

Mashati ya wanaume yaliyopangwa vizuri ndani ya duka la nguo. Kuna bango kubwa la jekundu lililo andikwa kwa lugha ya kimombo sale ikimaanisha yanauzwa, likionyesha punguzo la bei kwa asilimia hamsini na tano. Mashati hayo yamepangwa kwa rangi na mitindo tofauti.

Duka la mavazi ambapo kwenye lango kuna bango kubwa jekundu lenye neno Vivo na limeandikwa kwa maandishi ya nyeupe. Ndani kuna ngozi zilizopangwa kwenye rafu.

Duka la nguo au viatu ambapo kuna rafu mbili refu zilizo jaa viatu. Upande wa kushoto kuna aina za nguo na bidhaa nyingine. Sakafu ni ya vigae na taa inang'aa kutoka juu.

Duka la nguo ambayo kuna rafu ndefu zilizojaa nguo za rangi tofauti zilizopangwa vizuri, zingine zikiwa zimening'inizwa kwenye kao. Mwangaza ukiwa unatoka kwenye taa zilizopachikwa juu ya dari.

Duka lililojaa kofia za aina mbalimbali, zingine zikiwa na rangi nyepesi ama beige na nyeupe, zikining'inia kwenye stendi ndani ya duka hilo ambapo sakafu yake imeundwa kwa vigae.

Duka la nguo za kiume lililoandikwa gentleman. Lina dirisha kubwa la kioo linaloonyesha mavazi mbali mbali za kiume .Kama vile mashati, ya miraba na suti.

Rafu iliyojaa miwani ya jua na miwani ya kawaida, ikiwa na aina mbalimbali za fremu na rangi. Upande mwingine kuna viatu zilizopangwa vizuri. Likionyesha ni kana kwamba liko dukani.

Soko lenye shughuli nyingi au duka la nguo na viatu. Kuna nguo zilizoning'inia na rundo la viatu na sanda lililopangwa chini na kwenye rafu. Mtu upande wa kushoto akitembea sokoni akiwa amebeba mfuko.

Nguo zilizo pangwa kwenye rafu katika duka. Juu yake kuna bango jekundu lililo andikwa kwa maandishi ya nyeupe linalo ashiria punguzo la bei kwa asilimia hamsini kutoka kwa bei kamili.

Duka la mavazi ambapo kuna nguo zilizopangwa kwenye rafu, na vi, viatu, na mfumo ya kuonyesha bidhaa. Kuna zingine zilizoning'inizwa kwenye pau, na pia zilizokunjwa, na kuwekwa kwenye meza.

Gari dogo jeupe aina ya veni ikiwa imeegeshwa uskiu, mbele ya jengo refu. Mlango wa kando wa gari umefunguliwa na taa za nyuma za breki zimewashwa. Nambari wa usajili wa gari ni KDN 963J .

Gari aina ya Toyota Hilux ya kubebea mizigo ilioegeshwa kwenye eneo la nyasi na miti nyuma yake ina rangi ya nyeusi au kijani iliokolea na sehemu ya kubebea mizigo ilio wazi nyuma. Kuna mtu aliyesimama karibu na sehemu ya nyuma.

Lori kubwa la usafirishaji mizigo likibeba magari kadhaa. Lori hilo lina rangi jekundu na lina trela yenye ghorofa mbili iliyo beba magari meupe na ya kijani kibichi. Magari mengine yamebebwa juu ya trela na mengine chini. Lori hilo linapisha likiwa barabarani na miti na kanga viko nyuma.

Gari jeupe limesimama mbele ya mlango wa huduma ya magari. Juu ya mlango kuna ishara iliyoandikwa huduma. Kwenye mlango ya kioo kuna maandishi yanayoagiza sogea polepole mlango wa ki automatiki.

Watu watatu wakiwa ndani ya chumba kinachokaa kama duka la kuuza magari ambapo magari mengi yamejaa kando yao huku mwanamume mmoja aliyevaa suti ya samawati akionyesha wenzake kitu katika simu yake au tablet . Wanandoa wawili mwanaume na mwanamke ambao wanaonekana wakiwa wakitabasamu.

Gari la zamani lenye rangi ya machungwa na manjano likiwa limeegeshwa inje. Nyuma yake kuna miundo ya maduka au vibanda vya paa za rangi mbalimbali, na pia zingine jekundu zinaonekana kwa sehemu upande wa kushoto.

Gari jeupe lililosimama barabarani na nyuma yake kukiwa na majengo marefu pamoja na mimea michache ya kijani kibichi ikiashiria asili ya kisasa na pia mandhari ya mjini.

Gari aina ya toyota lenye rangi ya fedha likiwa limeegeshwa nje. Liko kwenye eneo lenye changarawe au udongo na kuna miti na mimea mingine nyuma yake chini ya anga la samawati.

Sehemu ya ndani ya gari, hasa viti vya nyuma na viti vya mbele vilivyofunikwa na vitambaa vya rangi nyepesi. Dirisha la upande wa kushoto linaonyesha gari lingine la rangi ya kijani likiwa limeegeshwa upande wa nje.

Sehemu ya ndani ya gari hasa viti vya nyuma na sehemu ya mlango wa upande wa dereva. Ndani panaonekana kuwa safi na pametengenezwa kwa rangi mbili, kijivu na nyeusi. Mlango unaonekana kuwa na sehemu ya kushika na vidhibiti vya madirisha.

Rundo la matairi ya gari, yakiwa yamepangwa kwa namna inayoonyesha kama safu au mlima wa matairi mengi, yakiwa na mchoro wa kawaida wa kukanyaga.

Meza ya muuzaji iliyojaa bidhaa mbalimbali labda vitu au bidhaa za mapambo. Bidhaa hizo zimewekwa vizuri juu ya kitambaa cheupe kilichotandikwa chini na kuna watu nyuma ya meza hio.

Soko la wazi lenye taa chache zinazomulika bidhaa mbali mbali. Upande wa kushoto kuna rundo la matunda na mboga zilizopangwa kwenye meza au vibanda. Njia ya katikati yakiwa na unyevu unyevu au uchafu kidogo kwa umbali yakiiashiria uchafuzi wa mazingira.

Soko la ndani lenye watu na bidhaa mbalimbali. Kuna masanduku yenye mambao ya jina viazi vikuu na matunda au mboga nyingine. Watu wanatembea na kufanya manunuzi au kuuza katika soko.

Soko la viungo la Mombasa pia linajulikana kama Marekiti likiwa na vibanda vilivyojaa viungo mbalimbali vyenye harufu nzuri kama vile iliki pilipili ya manjano na unga wa kari.

Soko la uwazi lenye shughuli nyingi, lililojaa watu na rundo kubwa la matikiti maji na mazao mengine. Pia matunda zingine za kila aina. Watu wakiuza na kununua bidhaa mbalimbali, matikiti maji mengi yamerundikwa chini.

Soko lenye shughuli nyingi nje, likiwa limejaa watu na myavuli mingi yenye rangi tofauti, inaotoa kivuli, kua mahali ambapo biashara nyingi zikifanyika, na myavuli inaashiria jua kali.

Soko la wazi lenye watu na bidhaa mbalimbali. Kuna vibanda vya kuuzia vitu kama vile sanamu, vyungu na vitu vingine vya sanaa na ufundi, watu wakiwa wanauza na kununua bidhaa sokoni.

Matunda au duka la iliyojaa aina mbalimbali za matunda yaliyopangwa kwa ajili ya kuuza. Ikiwemo ndizi zilizoning'inia, machungwa, na matunda mengine yaliyopangwa kwenye vikapu na mifuko.

Soko la ndani au duka kubwa lenye watu wengi ambapo kuna vibanda au sehemu mbalimbali za bidhaa. Kuna watu wanatembea na wengine wakiwa wamesimama karibu na vibanda ikionyesha kuwa kuna wachuuzi na wanunuzi.

Soko lenye shughuli nyingi inayoonyesha wachuuzi na wanunuzi, wakifanya biashara. Kuna ndizi zilizopangwa upande wa kulia na pia kuna bidhaa nyingine kama nyanya na matunda mengine.

Duka la wazi au soko labda la sanaa za mikono au bidhaa za kitamaduni. Mwanamke ameketi upande wa kushoto na bidhaa mbalimbali zikiwemo shanga, mkufu na vitamba vyenye michoro ya duara imepangwa kuuzwa.

Soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali zikiuzwa kama vile nguo, mapambo na vitu vingine vya sanaa. Kuna watu kadhaa wakiangalia bidhaa au wakitembea sokoni. Paa la soko linaonekana kuwa la bati na kuna taa zinazoning'inia.

Jengo refu la ghorofa au makazi ya vyumba chini ya anga la samawati safi na mawingu machache. Mbele ya jengo hilo kuna miti na mimea mingine na barabara au eneo lililowekwa lami linaloweza kuonekana chini.

Jengo la ghorofa yenye madirisha ya samawati. Juu ya jengo kuna bango linalosomeka Fibs College and Driving na chini yake bango jingine linaeleza space to let ikionyesha huduma ya mali isiyohamishika.

Jengo refu la gorofa kadhaa likiwa na rangi ya samawati na nyeupe. Anga ni ya samawati na mawingu meupe. Chini ya jengo kuna container kadhaa na gari jeupe. Pia kuna eneo la wazi lenye udongo na mawe mbele ya jengo hilo.

Jengo ambalo liko katika ujenzi ambayo haijakamilika likiwa na gorofa mbili, gorofa ya jini likiwa na ukuta zilizokamilika na milango ya chuma huku gorofa ya chuma ukiwa na ukuta za matofali na madirisha enye mienendo za chuma.

Jengo refu lenye ghorofa kadhaa likiwa chini ya anga la samawati lenye mawingu machache. Jua linang'aa sana likiangaza sehemu ya jengo. Chini ya jengo kuna maandishi yanasomeka hospital Pendo medical service .

Jengo la kisasa linalofaa kuwa huduma za mali yasiyohamishika . Lina madirisha makubwa ya vioo yanayong'aa katikati na sehemu za balkoni. Jengo linaonyesha kuwa la ghorofa nyingi na lina muundo wa kisasa.

Nyumba yenye ghorofa moja ikiwa na paa la rangi ya kahawia na kuta nyeupe ,dirisha la pembe tatu likiwa juu ya paa. Nyumba imezungukwa na ukuta mrefu wa mawe ya rangi nyeusi na sehemu ya juu nyeupe. Mbele ya ukuta kuna eneo la wazi lenye nyasi kavu.

Jengo kubwa la kisasa likiwa katika ujenzi au limekamilika hivi karibuni. Limejengwa katikati ya eneo kubwa la ardhi tupu iliyofunikwa na majani makavu. Mbele yake kuna barabara ya udongo au changarawe.

Corridor au ukumbi mrefu wenye kuta nyeupe na sakafu ya kijivu milango yakiwa pande zote mbili wa corridor na kuna vipande nyeusi vinavyo fanana na mikono ya kushilikia au mapambo kwenye ukuta hizo.

Jengo refu ambalo linatambulika kama makao makuu ya benki ya KCB linasimama wima likiwa na muundo wa kisasa na madirisha mengi. Juu yake kuna miundo ya antena ikionyesha matumizi yake kama kituo cha mawasiliano au ofisi kuu ya benki.

Nyumba kadhaa za kisasa za ghorofa mbili, katika eneo la makaazi. Zina rangi ya njano na rangi nyingine. Kuna eneo la maegesho lililowekwa lami, mbele yake, na mimea midogo imepandwa kando ya barabara.

Majengo ya kisasa yenye ghorofa kadhaa yakiwa na kuta nyeupe na madirisha makubwa meusi. Kuna barabara ya kifusi au vigae vinavyongoza kuelekea majengo hayo na pande zake kuna mimea ya kijani kibichi la vichaka. Anga ni safi na samawati.

Jengo lililopakwa rangi ya machungwa. Juu yake kuna tanki ya maji ya nyeusi. Kando yake kuna lingine lililojengwa na kuwekwa paa ya samawati. Kwa umbali kuna majengo mengine, ikiashiria maandhari ya mjini.

Jengo linaloendelea kujengwa likiwa na fremu za chuma na mianzi inayotumika kama ngazi na usaidizi. Nyuma ya jengo hili kuna jengo lingine refu na anga ya samawati iliyo na mawingu machache.

Nyumba ya kisasa yenye ghorofa tatu ina kuta za rangi ya kijivu na nyeupe na sehemu kadhaa zimepambwa na mawe au vigae vyenye miundo .Kuna balcony kwenye kila ghorofa na milango ya chuma yenye mapambo.

Mradi wa ujenzi wa nyumba za ghorofa unaonekana kuwa majengo ya makazi yasiyokamilika. Chini kuna mimea ya kijani kibichi na kando yake karibu na jumba hilo kuna mawe ambayo hutumika katika ujenzi.

Duka kubwa yenye counter mbili zilizowekwa alama ya counter ya kanza na counter ya pili. Kuna watu kadhaa wamesimama kwenye counter hizo na bidhaa mbalimbali zikiwemo freezer zipo.

Ndani ya duka kuu la Carrefour upande wa kushoto kuna eneo la malipo na rafu zilizo jaa bidhaa upande wa kulia. Kwenye mlango wa duka nembo ya Carrefour inaonekana wazi kuna counter kadhaa za malipo zenye namba kama kumi na kumi na nne.

Mlango wa kuingilia katika duka kubwa la Carrefour market .Juu ya mlango kubwa lenye maandishi welcome to Carrefour. Ndani ya duka kuna troli za ununuzi na watu wachache wanatembea.

Rafu za maduka zilizojazwa na pakiti za neti za watoto wachanga zikiwemo chapa kama pampers .Rafu hizo zimepangwa vizuri na zina aina mbalimbali za neti.

Sehemu ya duka kubwa inayouza bidhaa za wanyama hasa chakula cha mbwa. Kuna rafu zilizojazwa na mifuko mbalimbali ya chakula cha mbwa na pia kuna mifuko mikubwa ya chakula cha mbwa iliyopangwa chini.

Ndani ya duka kuu iliyo na bango lililoandikwa carrefour kwa rangi ya samawati. Kuna watu wakitembea na mikokoteni ya ununuzi na pia kuna bidhaa zilizopangwa kwenye rafu tofauti.

Ndani ya duka kubwa au soko, kuna sehemu ya bucha au ya kuuzia nyama. Chini kuna makopo mengi au vyombo vilivyojaa bidhaa mbalimbali. Pia kuna rafu zilizojazwa vitu zingine. Kuna watu wanatembea upande wa kushoto.

Ndani ya duka kubwa ikionyesha safu refu ya rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali; zilizopakiwa hasa biscuti. Vimepangwa vizuri na kuna ishara chache za bei ama matangazo zilizowekwa. Kuna watu wawili wanaonekana kwa mbali wakiwa wamesimama.

Sehemu ya duka ambapo bidhaa Kwa wingi zinauzwa zikiwemo nafaka zilizowekwa kwenye vyombo vikubwa au magunia ya kitambaa, vikiwa na vijiko vya kuchotea. Sehemu ya bidhaa za jumla katika duka kubwa.

Rafu zilizojazwa magodoro zinazoonekana kuwa za aina mbalimbali zenye rangi tofauti, zimepangwa kwa mirundo na zinaonekana kuwa ni mapya yanayouzwa katika duka kuu.

Rafu za duka zikiwa zimejaa bidhaa mbali mbali , kama vile, nafaka, maziwa ya muda mrefu, sukari, na unga, kama ilivyoandikwa. Kuna mapakiti nyingi za rangi tafauti, zilizopangwa vizuri.

Sehemu ya bidhaa za kuoka katika duka kubwa. Kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalibali kama vile Cookie . Hizi zimewekwa katika vifungishio na kupangwa vizuri kwenye rafu. Kuna toroli iliyojaa bidhaa za kuoka zilizofungushwa zikiwa tayari kwa wateja.

Duka kuu ambapo kuna sehemu kubwa iliyojaa matunda mbalimbali ikiwemo chungwa na tufaha yaliyopangwa vizuri kwenye vibweta. Nyuma ya sehemu ya matunda, rafu zimejaa bidhaa zingine za dukani zikionyesha uteuzi mpana wa bidhaa zinazopatikana hapo.